Hizi ni madawati katika shule mbalimbali za enye iko hapa nchini Kenya, hizi madawati hutumiwa wakati wa watoto ama wanafunzi wa shule, wakati wanaofunzwa labda mahesabati ama lugha yeyote ile. Ama saa ile wanafanya mtihani wao, pengine ya kitaifa ama ile nyingine ya shule.

Haya ni madarasa ya shule mbalimbali. Naona vile zimejengwa ama vile imekuwa ama vile ilijengwa. Ni aina ya shule iwapo ni shule ya msingi ama shule ya upili. Mara nyingi wanafunzi huwa wanasomea hapa na wanapata walimu hapa. Hii jengo huwa linamilikiwa na serikali la Kenya.

Hapa naona wanafunzi ama walemavu ambao hawatembei. Wengi wao bado ni wanafunzi wengine ni wamama. Mara nyingi hawa watu wanatumia kuna vitu ambao wametegewa ili waweze kusai kusaidiwa ili waweze kutembea.

Hapa kwa lugha ya Kiswahili tunaita mahali ambavyo ni pa kujikinga panapokuwa na kuwaka kwa moto ambavyo inaweza kuharibu vitu kwa njia mbalimbali. Mara nyingi huwa, wakati kuna moto ambao umetokea, ambayo inaweza kuharibu vitu, huwa unakimbilia hapa ili kupata vifaa mbalimbali za kutumia kujikinga nayo.

Hapa naona kitabu ambayo, ambavyo mara nyingi hutumiwa katika shule za msingi ama hata shule ya upili. Mara nyingi hutumiwa na wanafunzi ama hata walimu katika shule mbalimbali nchini. Mara nyingi vitabu haya huwa hutumiwa na wanafunzi ili kupata, ili kupata uwezo wa kuelewa mambo vizuri kwa haraka.

Hapa ni shule, naona vichochoro mbali mbali ya aina ya wanyama wapori. Ikiwemo kama vile kwa lugha ya kimombo tunamuita Elephant na pia haya ni madarasa mbali mbali. Natumai hapa ni shule ambaye wanao beba wanafunzi ya chini ya miaka kumi kwa sababu ili waelewe.

Hapa naona aliyekuwa gavana wa Nairobi kwa majina lake ni Mike Mbuvi Sonko akiwa na wale walemavu ambao wanacheza mchezo wa kupigana. Mchezo hii inawasaidia ili waweze kupata pesa ya kutumia kwa kila siku na ni la muhimu sana katika binadamu ambaye anaishi na ulemavu.

Hapa naona aliyekuwa waziri mkuu waziri wa elimu eh mheshimiwa Ezekiel Machogu. Yeye alikuwa anasimamia elimu nchini. Alisimamia pia eh pia mtihani wa kitaifa na mimi nimezi zina uzi idara hiyo ya elimu.

Haya ni faili ambazo zinapatikana mara nyingi katika maktaba mbalimbali za shule, na wakati mwingi huwa zinatumiwa na wanafunzi wa shule hili kuweka makaratasi yao ya mtihani ama hata hutumiwa na watu wakubwa ili waweze kueka vitu ambavyo wamefanya kwa muda.

Huyu ni mtu ambaye labda hawezi atiwezi. Na pia anashiriki katika hili ama hili mchezo. Mara nyingi huwa mchezo huu umetengewa watu ambao walio walemavu ama wasiotembea. Na pia wako na hiyo uwezo wa kucheza. Mara nyingi huwa inasaidia sana watu ambao ili waweze kufurahia kama watu wengine.

Hizi ni madawati ambazo zinatumika katika shule mbalimbali. Madawati haya hupatikana katika shule za msingi na pia shule za sekondari ama shule za upili. Mara nyingi wanafunzi wengi wanatumia madawati haya kwa wakati wanasoma ama wakati wanajisaidia kupata vitu ambavyo anataka shule.

Hapa ni mahali ambapo watu huwa wanakusanyika ili waweze kuambiwa vitu vinavyoendelea. Mara nyingi ama hapa huwa inapatikana mara nyingi katika shule mbalimbali nchini ambapo wanafunzi huwa wanaongeleshwa jinsi vile shule zinazo itavyo endelea kwa wiki mzima. Ni ya muhimu sana kwa sababu hujenga umoja katika wanafunzi na walimu.

Hili picha mara mingi huwa ziko katika shule mbali mbali ,mara nyingi huwa ni shule ambazo bado ziko chini ama ni ya wale watoto wadogo ambao wanajifunza labda kusoma na pia kuelewa ,mara nyingi hawa ni watoto ambao walio chini ya miaka tano ama miaka sita ikienda sana, kwa sababu hapa unafunzwa kusoma na kuandika.